Hizi ni faili ambazo zinatumika kuweka stakabadhi maalum. Zinaweza kuwa stakabadhi za shule, za biashara, za hospitali, stakabadhi zile zote maalum kwenye makaratasi, yanawekwa kwenye faili hili ili kuhakikisha yanaweza kaa.

Mashindano ya wanafunzi wenye ulemavu mbalimbali yanaendelea katika shule hii. Hii inaonekana wakati ambapo tunaona mwanafunzi mmoja ambaye ni kipofu, anashikiliwa mkono na mwanafunzi mwenzake mwenye uwezo wa kuona ili aweze kushiriki katika riadha.